Mandhari ya shambani au kwenye konde, ambapo pamepandwa migomba ya ndizi. Kuna zile ambazo zimekomaa tayari kuvunwa na zingine bado zi changa.

Ndizi mbili ambazo zimeiva, zimewekelewa kwenye chombo kinachoonekana kuwa na mistari wima zimeiva hadi zikapasuka kuonyesha kuwa zilikuwa zimekomaa zilipokuwa zikitolewa shambani.

Zizi hili ni la kuwatunzia ng'ombe , limetengenezwa vizuri kwa kutumia chuma na mabati . Pia kuna sehemu ya maji ambayo imetengenezwa kwa kutumia simiti . Ng'ombe wamelala huku wengine wamesimama wakiangalia anayepiga picha.

Ndizi imening'inia kutoka kwenye mgomba wake. Kuna matawi ya kijani kibichi na mengine ambayo yamekauka. Mandhari haya yanaonyesha kuwa ni shambani kwa kuwa bado ndizi haijakatwa.

Ndizi au matoke ni chakula kitamu sana miongoni mwa jamii mingi za Africa taratibu na hatua za kutengeneza chakula hiki ni kama vile kupata ndizi yenyewe kuichambua au kuipambanua kuiosha kisha kuipika na vilevile kupakua kwa kitoweo chochote kile.

Akina mama watano, wawili wamesimama huku mmoja ameshikilia mtoto wamejifunga vitambaa au leso kwenye viuno. Walioketi wawili mmoja ameshika sufuria na maziwa mkononi mwingine anaonekana kuchota maziwa hayo kutoka kwa kijisahani.